Mtu aliyeko katika eneo la ndani lililote genezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza na bidhaa za vinywaji zilizohifadhiwa katika rafu, likiashiria kuwa ni eneo la baa, yaliyotumika katika huduma za vinywaji.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mwanga hafifu lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia kwenye mkusanyiko wa rafu, zilizohifadhi chupa zenye vinywaji za aina tofauti. Ikiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwa ajili ya huduma ya vinywaji.

Mtu aliyevalia shati lenye rangi nyeupe, aliyepo katika eneo lililozungukwa na viti, pamoja na rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vya aina tofauti. Ikiashiria kuwa ni eneo la baa, linalotumika kwa ajili ya huduma ya vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, na rafu zilizohifadhi vinywaji vya aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwa ajili ya huduma ya vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa na kupangwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na rafu zilizohifadhi vyupa vyenye vinywaji, likiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililozungukwa na rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vya aina tofauti, likiashiria kuwa ni eneo mfano wa mgahawa ama baa, linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma za vinywaji.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa magari ya kifahari ya aina tofauti ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi wa magari hayo, ama eneo linalotumiwa na wafanya biashara wa kuuza magari.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka. Ni magari ya aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa magari hayo ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za magari.

Watu waliopo katika eneo la nje lenye mkusanyiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka; yaliyochapishwa maneno yasomekayo "VOLCANO", ikiashiria kuwa ni wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Watu wawili waliopo katika eneo lenye gari la rangi nyeusi, nje ya eneo mfano wa jengo lililochapishwa nembo pamoja na maneno yenye kusomeka Nissan, ikiashiria kuwa ni wafanyabiashara wenye kuuza na kununua bidhaa za magari.

Eneo la ndani yenye mkusanyiko wa magari yenye rangi na aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kutumika kama uhifadhi wa magari hayo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM" yanapatikana, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la chumba kidogo mfano wa duka, kilichochapishwa maneno yasomekayo "MAZIWA ATM, tayari kwa Kunywa" na kuchorwa picha mfano wa kikombe chenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano duka, lenye mashine za kielektroniki mfano wa jokofu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji katika eneo lililochapishwa maneno yasomekayo hoteli na baa ya maziwa, ikiashria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti wakishika birauli yenye kimiminika cha rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria ni eneo la duka ama mgahawa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine za kielektroniki mfano wa jokofu, zilizochapishwa maneno yasomekayo ''maziwa safi'', na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani, aliyeshika chombo mfano wa bilauri yenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo la ndani mfano wa duka na linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa kwa maneno yasomekayo "Lucy Maziwa ATM" ikiashiria kuwa ni eneo la duka kwaajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu ilichochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchora picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kwani mashine iliyopo katika duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Watu waliopo katika eneo la ndani yenye rafu zilizohifadhi mfano wa vyombo kama vidumu na bidhaa za aina tofauti; ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka litumikalo kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa na aina nyingine ya vitafunwa.

Eneo la nje lenye mashine ya ikielektroniki mfano wa jokofu; iliyochapishwa maneno yasomekayo "ATM ya maziwa safi" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kua ni eneo la duka, linalotumika kwaajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yanayosomekayo "VASHU MAZIWA ATM" ikiashiria kuwa ni eneo la duka, linayotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo utamu wa maziwa, likiashiria kuwa ni eneo la duka ,linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyopo katika eneo la ndani aliyesimama mbele ya mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu. Iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM". Na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe likiashikiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwajili kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, aliyopo katika eneo la ndani aliyeshika vyombo mfano wa bilauri ama jagi lenye vimiminika vyenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia shati jeupe aliyepo katika eneo lililozungukwa na rafu zenye bidhaa za aina tofauti, aliyeshika mashine inayotumika kwa ajili ya ukaushaji, ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki, mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "tasimati maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka ama chumba, kilichochapishwa maneno yasomekayo "mariveli bidhaa za maziwa" "maziwa baa" ikiashiria kuwa eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka lenye mabango makubwa yaliyochapishwa maneno yasomekayo "M-pesa" pamoja na "ATM" na "vitafunwa". Ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo “maziwa atm” na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama duka la kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "ATM ya maziwa yaliyo bora" ikiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa safi tayari kwa kunywa", na kuchorwa picha ya mtoto aliyeshika bilauri yenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na buluu iliyochapishwa maneno yasomekayo 'maziwa ATM' ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalonatumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa ATM. Na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe na birauli yenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa. Ikiashiria kuwa ni eneo ka duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa eitiem, Na kuchora picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama katikati ya eneo la ndani mfano wa chumba ama duka, lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "Tasmat maziwa ATM", ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine za kielektroniki mfano wa jokofu, zilizochapishwa maneno yasomekayo "ATM" ya maziwa ya kweli na kuchoro picha mfano wa ng'ombe. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Chombo cha usafiri aina ya pikipiki kilichohifadhi chombo chenye rangi nyeupe

Mashine za kielektroniki mfano wa majokofu, yaliyochapishwa maneno yasomekayo “maziwa ATM” na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka lililohifadhi mashine zinazotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe, bluu pamoja na uwaridi, yaliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani, iliyochapishwa maneno yasomekayo "MAZIWA ATM" ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchora picha mfano wa ng'ombe; ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwenye duka linalouza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia shati jeupe aliyepo kwenye eneo lenye mashine ya kielectroniki mfano wa jokofu lililochapishwa ''maziwa'' aliyeshika bilauri lenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kieloktroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu iliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM" ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "tathmati maziwa "ATM "na kuchora picha mfano wa wanyama aina ya ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo, "Tasmati maziwa eitiem". Na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", na kuchora picha mfano wa ng'ombe, pamoja na bilauri lenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika duka linalouza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "inshiteki maziwa ATM", ikiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliesimama katika eneo mfano wa chumba ama duka lenye mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", likiashiria kuwa ni eneo la duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo atm ya maziwa yenye ubora, na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine za kieletroniki mfano wa majokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa safi". Na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe likiashikiria kuwa ni eneo la duka linalouza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, aliyopo katika eneo lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "TASSMATT MAZIWA ATM", ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani ya chumba ama duka, lenye mashine ya kielektroniki yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na buluu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Milk ATM", ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka lenye watu waliokalia katika viti kwa ndani, lililochapishwa maneno yasomekayo "Justina maziwa" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni enwo linalotumika kama duka kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo,"maziwa eitiem ''.Na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo "nunua maziwa freshi" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje la chumba mfano wa duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo mlima Kenya maziwa, na kuchapishwa baadhi ya bidhaa zinazopatikana katika eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalouza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM"na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi ya bluu, aliyopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka, lililochapishwa maneno kwa nje yasomekayo "Maziwa ATM, Maziwa Safi" ikiashiria kuwa ni duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka lenye bango lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa safi, maziwa tayari kwa kunywa" na kuchorwa picha mfano wa bidhaa zinazopatikana katika eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linallouza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama duka, yenye mashine ya kielektroniki iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", ikiashiria kuwa in eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo "ATM" ya maziwa safi kutoka shamba, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kietroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM" maziwa safi yanapatikana, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwaajili ya kuuza bidha za maziwa.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, yenye mkusanyiko wa bidhaa za samani za aina tofauti ikijumuisha meza, vitanda pamoja na makabati, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara kwa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa kitanda, meza pamoja kochi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe pamoja na kofia, aliyopo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za samani, ikijumuisha viti pamoja na makochi, ikiashira kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lilitengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililozungukwa na bidhaa za samani ikijumuisha kiti, vitanda pamoja na makabati, ikiashiria ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia yenye mkusanyiko wa bidhaa za samani ikijumuisha viti ,meza pamoja na makoshi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa wanaofanya biashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lililopo katika hifadhi ya barabara iliyojumuisha bidhaa za samani aina ya vitanda, vilichotengenezwa kwa ustadi na kupakwa rangi za aina tofauti zikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanya biashara wa samani.

Mtu aliyepo katika eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani zilizotengenezwa kwa ustadi ikijumuisha viti, meza, pamoja na kabati. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Mtu aliyopo katika eneo la nje aliyekalia katika bidhaa ya samani mfano wa kiti ama kochi katika eneo lililozungukwa na vyumba, mfano wa maduka ikiashiria kuwa ni mfanyabiashara mwenye kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lililopo pembezoni mwa hifadhi ya barabara, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, ikijumuisha miti pamoja na meza. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lililozungukwa na bidhaa za samani mfano viti pamoja na meza, lililopo pembezoni mwa hifadhi ya barabara. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopambwa kwa mapambo ya kuvutia, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, makochi pamoja na meza. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, likijumuisha vitanda pamoja na viti. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, mfano viti pamoja na meza, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya matengenezo ya bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, yenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, ikijumuisha viti, meza pamoja na makochi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Watu waliovalia mavazi maalum ya rangi ya blue waliopo katika eneo, mfano wa jengo lililotengenezwa kwa ustadi waliozungukwa, na vitu vilivyotengenezwa kwa mbao ikiashiria, kuwa ni wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye bidhaa ya samani iliyotengenezwa na kutiwa rangi yenye kuvutia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya matengenezo ya bidhaa hizi ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara kuuza bidhaa za samani.

Eneo la chini lenye kuvutia la utengenezaji wa bidhaa za dhamani limejengwa na kutengenezwa vizuri kwa kuvutia eneo hilo linahashiria ni eneo la uuzaji wa thamani

Eneo lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia yenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "ekalu la bidhaa za samani", lililohifadhiwa bidhaa za samani ikijumuisha viti, meza pamoja na makochi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo safi la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani. Likijumuisha: viti, meza pamoja na vitanda. Likiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Mtu aliyekaa katika eneo la nje lenye bidhaa ya samani aina ya kochi, lililo tengenezwa na kupakwa rangi kwa nakshi inayovutia, ikiashiria ni eneo linalo tumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hiyo, ama ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye bidhaa ya samani aina ya kitanda, kilichotengenezwa na kupakwa rangi ya kuvutia, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya matengenezo ya bidhaa hizo, ama eneo linalotumika na wafanya biashara wa kuuza bidhaa za samani.

Enwo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani aina ya vitanda zilizotengenezwa kwa ustadi zikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wakuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lililopangwa bidhaa za samani ikijumuisha viti pamoja makochi yaliyotengenezwa na kutiwa nakshi kwa rangi za kuvutia; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabishara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani aina ya viti au makochi, yaliyopo pembezoni mwa hifadhi ya barabara ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la ndani, lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, yenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya huduma ya vinywaji pamoja na vyakula.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza. Ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya huduma za vyakula pamoja na malazi.

Watu waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, huku mmoja akishika sahani yenye chakula, ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya huduma ya chakula pamoja na vinywaji.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu; lililozungukwa na viti pamoja na meza zilizohifadhi vyakula pamoja na vinywaji, ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya huduma ya vyakula pamoja na vinywaji.

Mtu aliyesimama katika eneo la jengo, lenye bango lililochapishwa maneno yasomekayo "Mapokezi", ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hoteli inayotumika kwa ajili ya huduma ya chakula pamoja na malazi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi katika eneo, lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza likiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya hoteli.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha mbogamboga karoti nyanya pamoja na matango, ikiashiria kuwa ni duka dogo la mtaani linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliopo katika eneo mfano wa kibanda kilozungukwa na vyombo vilivyohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha hoho, vitunguu, viazi pamoja na nyanya nikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa soko lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha matunda kama ndizi pamoja na maembe ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu lililozungukwa na vibanda ama miavuli inayotumika kwa ajili ya kuleta kivuli, pamoja na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha nyanya pamoja na hoho, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha nguo pamoja na viatu vilivyopangwa katika mistari ulionyooka, ikiashiriakuw ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, lililotengenezwa na kuzungukwa kwa bidahaa za aina mbalimbali ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa soko, linalotumika kwa watu kwa ajili ya kufanya mauzo na kunua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mwavuli wenye rangi nyekundu, lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha matunda kama ndizi, matikiti maji pamoja na matunda tufaa, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu alievalia fulana yenye rangi ya zambarau pamoja na nyeupe, aliopokatika eneo mfano wa banda liilhifadhi vyombo vyenye mazao ya biashara aina ya vitunguu, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linaltuika kwa ajii ya mauzo ya bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la nje lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha matunda kama; machungwa, mapapai pamoja na matunda tofaa, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa zilizohifadhiwa katika rafu, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Watu waliopo eneo la ndani mfano wa chumba, lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, yaliyozungukwa na bidhaa za aina tofauti ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa hizo.

Mtu aliyopo katika eneo lenye meza zilizohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya, yaliyopangwa na kuiva kwa rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu lilotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi wenye mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa tofauti ikihashiria ni eneo la soko linalotumika kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti; ikijumuisha nyanya, viazi pamoja na vifungashio vilivyohifadhi nafaka, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka yakijumuisha mashati pamoja na makoti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililo tengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mfano wa wanasesere walio valishwa mavazi, lililo zungukwa na nguo zilizo tundikwa katika eneo maalumu, ikiashiria kua ni duka kubwa linalo tumika kwa ajili ya kuuza mavazi.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali mfano wa nguo, lenye bango lililochapishwa maneno yasomekayo chumba cha kubadilishia, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, lililozungukwa na mapambo yaliyopambwa kwa kuvutia, na mkusanyiko wa viti pamoja na meza na rafu zilizohifadhi vinywaji, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka kubwa, linalotumika kwa ajili ya kuuza vinywaji.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa makabati yenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha viatu vyenye rangi na aina tofauti. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu pamoja na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti ikijumuisha mabegi, mikoba pamoja na viatu vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikishiria kuwa ni eneo la duka kubwa linazotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi kwenye mkusanyiko wa bidhaa tofauti, likijumuisha aina ya mavazi pamoja na viatu ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za nguo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti ikijumuisha mavazi, kofia, pamoja na viatu, ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidha hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na mapambo ya kuvutia lina mkusanyiko wa mavazi yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa za aina tofauti , ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za nguo zilizopangwa katika safu zilizonyooka zenye aina pamoja na rangi tofauti. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za mavazi ya rangi na aina tofauti zilizopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha chupa zenye vinywaji, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa makabati yaliyohifadhi vyakula vya aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la ndani la duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, zilizopangwa katika mstari ulionyooka; ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya kununua bidhaa hizo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye kusanyiko wa kabati zenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, pamoja matunda kama matikiti maji pamoja na bidhaa za mboga. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani, lililozungukwa na mfano wa makabati yenye rafu iliyohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiheshiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha vyupa vyenye vinywaji ikiashiria kuwa ni duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani liliotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yakuvutia, lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za aina tofauti.

Eneo la ndani lilotengenezwa kwa ustadi lilo hifadhi bidhaa tofauti kwajili ya ununuzi kwa wateja linaloonekana ni eneo linalotumika kwaajili ya uuzaji wa bidhaa hizo

Mtu aliyepo katika eneo la ndani ameshika chombo ama mfano wa kinywaji katika eneo lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vinywaji pamoja na bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiaashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa watu pamoja na rafu zilizo hifadhi bidhaa za aina tofauti ikiwemo viatu, lenye bango lilichapishwa maneno yasomekayo punguzo mpaka asilimia hamsini. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.